Bango jeupe lililo na rangi ya bendera ya Kenya na nembo lina maandishi meusi yanayoashiria shule ya Shimo la tewa. Ina nembo ya samawati iliyochorwa samaki na kitabu.

Kitabu kimefunguliwa kwenye ukurasa unaoeleza aina tofauti za usafiri. Kuna lori, gari moshi na baiskeli na maelezo hapo kando ili kufunza mtoto.

Mwanaume aliyevaa suti ya samawati, kitambulisho cha jina kilicho na kamba ya manjano, tai na maua kwenye mfuko anazungumza katika madhabahu amebeba kipaza sauti, kuna bango lililo na maandishi na nembo tofauti.

Jumba lililo na madirisha makubwa yaliyo na pazia zilizopanguliwa za rangi ya machungwa. Lina meza nyeupe zilizo na tarakilishi mpya. Viti ni vya plastiki na sakafu ina vigao.

Jumba la ghorofa lililo na vyumba vingi vilivyo na milango mekundu. Kuna nguzo zilizopakwa rangi nyeusi ni za chuma. Maandhari ni tulivu na ya kupendeza yanayovutia kwa maua ya waridi.

Kitabu cha kijani cha watoto wa kiwango cha pili ni cha afya na adabu. Kimechorwa watoto wanaokanya mambo kama vile kuosha meno, kuongea kwa simu na kuvaa vieleo vya usalama majini.

Mazingira safi na mapya. Kuna ghorofa mpya lililopakwa rangi ya krimu. Lina nguzo na limeandikwa kwa maandishi meusi. Watu wawili wamesimama, mmoja ana shati jekundu na mwingine shati jeupe. Kuna mama aliyevaa buibui. Miti inazingira sehemu hili.

Wanariadha wanaokimbia. Mmoja ana shati la muonekano wa kijani na mwingine amevaa nguo zilizo na rangi ya bendera ya Kenya, ameyafunika macho yake kwa kitambaa cha samawati.

Wanaume wenye magongo, mmoja amevaa shati la kijani mwingine amevaa jekundu, wanakimbia huku wakicheza mpira wa soka. Udongo wa uwanja huu ni mwekundu wenye rotuba kwani kuna miti na nyasi zinazozingira uwanja.

Lango linaloingia kwenye shule ya upili. Lina rangi ya samawati isiyokolea. Na kuta nyeupe zilizo na maandishi meusi na mekundu. Kuna thembo iliyo na mwanafunzi aliyeshikilia cheti.

Mlango wa kuingia kwenye shule kuna maandhari tulivu ya kupendeza yaliyo na maua, imepakwa rangi za samawati. Kuna ubao wa matangazo. Bendera ya Tanzania imepandishwa kwenye mlingoti.

Bango lililo na matangazo yalioandikwa kwa rangi ya samawati, limechorwa bahari na shughuli kadhalika zinazotumia maji. Limeandikwa maandishi ya Water is Life. Kuna shanga ya maharagwe iliyoko.

Katika upande wa shule kuna mjengo ulio na lango jeusi. Madirisha ni makubwa yanayopitisha hewa kwa urahisi. Kuna pikipiki iliyoegezwa pale nje. Kuna maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi jina la shule.

Vitabu vilivyotiwa jalada ya karatasi, vimepangwa juu ya meza nyeupe. Kuna kiti kilicho na waya wa kielektroniki. Faili ya manjano na tarakilishi iko pale kando.

Jedwali lililochorwa kwenye ubao mweupe kutumia kalamu ya rangi nyeusi, linaonyesha ratiba ya darasa za kompyuta katika shule ya Thika Road Christian Junior School. Lina vigao vingi.

Lango kuu lililo la kupendeza, limejengwa kwa kistaarabu, ni la kuingia katika shule ya ufundi iliyoandikwa kwenye bango nyeupe kwa rangi ya kijani, Kenya Coast National Polytechnic. Kuna watu wawili wanaoingia, kuna bango lililo la miraba mitatu lililoandikwa.

Hili ni darasa kubwa lenye sakafu safi iliyo na vigao. Kuna viti vya mbao na chuma vya rangi ya sturungi ili wanafunzi wakae kwa starabu wakiandikia pale.

Mlingoti mweupe mrefu wenye sehemu ya juu nyembamba na ya chini pana kiasi. Anga ni ya mchana iliyo na jua na mawingu meupe. Mandari yana miti ya kijani kuashiria hewa safi. Mtazamo ni wa chini.

Begi la kahawia lenye mikanda mieusi, lina karatasi za manila za rangi tofauti kama manjano, samawati, waridi, machungwa na nyeupe zilizokunjwa kwa mviringo. Kuna ukuta ulio na karatasi nyeusi ilio na vidude.

Sehemu ya maktaba iliyo na rafu zilizopangwa vitabu vingi vya watoto vya kusoma. Kuna vya rangi ya waridi na vingine vya rangi ya zambarau. Kuna chupa iliyo na kifuniko chekundu.

Lango kubwa la chuma lililo na nafasi nafasi, lina rangi ya samawati na lenye maandishi meupe yanayosema 'The Nyali School'. Kuna basi la shule la manjano lililo na bango zakuonekana kwa umbali.